Nyaya ndefu na nyeusi, zilizofungwa kutoka nguzo moja kwenda nyingine, zikisafirisha umeme karibu na ghorofa mbili, kubwa, na ndefu moja ikiwa na rangi ya kijani na nyingine ikiwa na rangi ya njano, kwa chungwa.

Kituo cha kupozea na kusambaza umeme chenye transfoma kubwa za kiviwanda, vipitisho vya umeme, nyaya, pamoja na vifaa vya usalama kama vile uzio wa kamba na alama za tahadhari, vifaa hivi hutumika kupokea umeme wa juu kutoka kwenye gredi ya taifa.

Nyaya nyingi na ndefu za umeme zilizofungwa kutoka nguzo moja kwenda nyingine, kwenye mitaa tofauti tofauti na baadhi zimefungwa zikipita karibu na mnara, zikiashiria huduma ya umeme hutolewa.

Daraja kubwa lililotengenzwa kwa sakafu ya zege, likiwa na uzio wa chuma cha rangi ya bluu pande zote mbili. Upande wa kushoto kukiwa na nguzo za mataa na umeme na kulia kukiwa na kiwanda cha kuzalisha umeme.

Bango la alama za usalama barabarani, la aina ya pembe tatu, yenye mpaka mwekundu, na ndani kuna picha ya mtoto na mtu mzima, linaloashiria eneo la watu, kuvuka barabara .

Taa za usalama barabarani zenye rangi nyeusi, upande wa mbele kukiwa na taa mbili moja ikiwa imewaka ikionyesha picha ya mtu akivuka na juu kabisa kukiwa na kioo kikionyesha thelathini na nne, kama ishara ya dakika za mvukaji. Na upande wa kulia na kushoto kukiwa na taa tatu tatu.

Taa sita za usalama barabarani, zenye rangi ya njano, zilizoning'inizwa juu; tatu zikiwa upande wa mbele na tatu zikiwa upande wa kushoto. Taa moja ya juu ya upande wa mbele, ikiwa imewaka na kutoa rangi nyekundu kama ishara ya magari kusimama.

Wanaume kadhaa wakiwa wanarekebisha taa za usalama wa barabarani, zakuongozea magari zenye rangi ya kijani, nyekundu na chungwa, mmoja akiwa amesimama juu ya ngazi akishikilia sehemu ya juu ya taa huku mwingine akiwa chini akishikilia sehemu ya chini. Wote wawili wamevaa fulana za usalama zenye rangi zinazong'aa.

Barabara nzuri zilizojengwa kwa weledi na ustadi, njia panda iliyotengenezwa kwa mzunguko wa nyasi ukitenganisha barabara pande nne, huku magari yakipita na watu wakivuka, na upande wa mashariki kukiwa na mabango yenye picha na michoro tofautitofauti.

Pikipiki yenye rangi nyeusi na rangi ya kijani baadhi ya sehemu pamoja na kofia yake ikiwa imeandikwa "Bolt". Imeegeshwa pembezoni mwa barabara ikiwa imeshikwa na dereva alievaa kofia na koti zenye rangi ya kijani.

Trekta lenye matairi makubwa mawili la rangi ya njano, limeegeshwa pembeni likiwa na dereva kwa ajili ya kusawazisha kokoto za lami. Huku vijana wengine watatu wakimwaga kokoto barabarani. Pemezoni mwa barabara kukiwa na nyumba kubwa kwa ndogo.

Mapipa ya takataka yenye rangi ya njano na matairi meusi yakiwa yamepangwa kwenye mistari miwili katikati ya miti mirefu na nyasi fupi huku majani makavu yakizagaa chini .

Kundi kubwa la watu waliovaa nguo za kujilinda, wakiwa na dhana tofauti tofauti kama vile majembe, sululu, na mikokoteni, wakiwa kwenye rundo kubwa la takataka, wakipakia taka kwenye gari lenye rangi ya njano.

Gari lililoegeshwa aina ya fuso lenye rangi ya njano upande wa nyuma, likiwa limebeba rundo la takataka huku watu watatu wakiwa juu, na wengine wawili wakiwa chini wameshika gunia lenye takataka kwaajili ya kupakia kwenye gari.

Mapipa ya takataka yenye rangi mbalimbali kama vile: nyeusi, njano na nyekundu na ndoo moja yenye rangi nyekundu; yaliyowekwa pembeni mwa nyumba. Huku mzoa taka aliyevaa nguo za bluu iliyokolea akiwa na mkokoteni kwa ajili ya kubebea.

Rundo kubwa la takataka za aina mbalimbali ikiwemo makaratasi, makopo, na mifuko ya rambo, zikichakatwa kwenye mashine kubwa za rangi ya bluu na kusafirishwa chini kupitia mkanda wa mashine.

Pipa moja la takataka lenye rangi nyeusi na mfuko mweusi uliofungwa huku umejaa takataka tayari kwa kusafirishwa kwenda kutupwa .

Eneo kubwa lililojaa na kuzungukwa na takataka tofauti tofauti zilizozagaa kama vile: mifuko ya plastiki, makopo ya maji na soda, masanduku na nyasi, na kwa nyuma kukiwa na ukuta.

Eneo kubwa lenye nyasi kavu lililojaa takataka za aina mbalimbali kama vile makopo ya plastiki na mifuko ya rambo, nyuma kukiwa na ukuta wenye mistari miwili ya wima na ulalo iliyopakwa rangi ya zambarau.

Taka zilizotunzwa ndani ya mapipa mawili ya kijani, na mfuko mweusi na ndoo moja ya kijivu iliyojaa majani, zimewekwa pembezoni mwa barabara kwa ajili ya kukusanywa.

Takataka aina ya vifaa vya umeme, zilizomo ndani ya magunia makubwa na yenye rangi nyeupe ndani ya nyumba kubwa na ya kuhifadhia taka. Wanaume watano na mwanamke mmoja wakichambua na kutenganisha taka hizo.

Gari la njano lenye matairi manne mbele na nyuma, lililoegeshwa pembezoni mwa barabara. Huku wakaka wawili, mmoja akiwa amevaa viatu vyeusi na mwingine akiwa amevaa raba nyeupe wakipakia takataka kwenye gari, kuweka mazingira safi.

Mapipa ya maji yenye rangi nyeusi yakiwa na lebo ya njano iliyoandikwa CAN TANK, yakiwa yamepangwa juu ya paa za nyumba tofauti tofauti huku yakiwa na mabomba yanayo peleka maji chini.